Mkono wa mtu ukichraza kwenye kompyuta ndogo iliyo wazi. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno e-learning na ikoni ya kompyuta ndogo yenye kalamu juu yake. Kompyuta ndogo imewekwa juu ya meza ya mbao. Kwenye meza hio karibu na kompyuta ndogo kuna kikombe cheupe.

Mtu ambaye mikono yake inaonekana akiwa ametumia kompyuta akiwa ameshika kipanya, kwa mkono wa kulia na akiwa ameweka mkono wa kushoto kwenye kibodi, mtu huyo amevaa nguo nyeusi na uso wake haonekani wazi.

Mazingira ya kujifunzia mtandaoni au kazi za mbali, kompyuta mpakato iko wazi na skrini yake inaonyesha picha ya wanafunzi au mwalimu aliyevaa kofia ya kuhitimu. Simu ya mkononi ipo karibu na kompyuta na ina ikoni ya kofia za kuhitimu.

Msichana mdogo akiwa ameketi mezani akijifunza, akitumia vifaa vya masomo ya jadi pamoja na teknolojia ya kisasa. Msichana huyo mdogo ana nywele ndefu zilizosokotwa, zilizopambwa na shanga za rangi ya zambarau na nyeupe. Amevaa shati la rangi nyekundu iliyokolea.

Michoro inayochanganya kompyuta mpakato na kitabu. Kompyuta mpakato imefunguliwa, na badala ya skrini ya kawaida inaonekana kama kurasa ya kitabu kimefunguka na kutanda juu ya nusu yakushoto ya kompyuta. Kutoka kwenye skrini hii ya kitabu kompyuta kuna mawingu ya ikoni na picha kidogo zinazotoka nje.

Mchoro wa kidijitali au uuzaji unaoonyesha dhana ya elimu na masomo ya juu, kuna kompyuta mpakato iliyo wazi, ikiwa na skrini nyeusi. Juu ya screen ya kompyuta hiyo, kuna kofia ya mahafali yenye rangi nyeusi.

Mikono miwili ya mtu ikiwa inashghulika na kompyuta ndogo iliyowazi. Mkono mmoja umevalia bangili nyeusi na unaonekana ukielekeza kidole kwenye skrini ya kompyuta, huku mkono mwingine ukiwa umewekwa kwenye kompyuta labda ukifanya kazi.

Dhana ya kujifunza kwa mbali au e-learning . Kuna wanafunzi wawili, mwanamke na mwanaume wameketi kwenye meza ya kompyuta ambapo kuna skrini kubwa ya kompyuta au televisheni inayoonyesha mwalimu akifundisha.

Kompyuta mpakato ikiwa na maneno e-learning yaliyoandikwa kwa herufi kubwa kwenye skrini yake. Skrini yake pia inaonekana kuwa na vipengele vingine vya kiolesura cha mahitaji kama vile vishale, ikoni za ujumbe na ikoni ya eneo ikionyesha mazingira ya programu.

Maktaba ya vitabu vya kidijitali likiwakilisha dhana ya upatikanaji wa maarifa kupitia kiteknolojia ya kisasa. Inaziri maalimu ya kisasa ilio na rangi ya fedha ikiwa imelala juu ya meza, chini yake ni nyeusi lakini juu yake kuna picha za kielelezo zilizo wekwa.

Dhana ya E-Learning au masomo ya mtandaoni ikijumuisha teknolojia ya ujifunzaji. Mkono wa mtu unaonekana ukichapa kwenye kibodi cha kompyuta mpakato. Juu ya kompyuta hio, kuna picha ya kielelezo zinazoeleza dhana ya E-Learning .

Mtu akitumia ( computer) mkononi kwa ajili ya mkutano wa video darasa la mtandaoni kwenye( screen )ya (computer )kuna grid ya picha za watu mbalimbali zikionyesha washiriki wa mkutano wa video inaonekana kuna watu wanne kwenye mkutano huo wakiwa na jinsia na rangi tofauti

Kijana wa kike akiwa ameketi kwenye meza na kutumia kompyuta ndogo, kwa ajili ya mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Amevalia shati la kijani na anaonekana amevaa vipokea sauti vya masikio lililounganishwa na simu yake ya mkononi iliyo karibu.

Watoto wadogo ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule ya msingi au chekechea wakitumia kompyuta darasani. Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizosokotwa akiwa amevaa shati jeupe, yupo mbele na akigonga vitupe vya kibodi kwa kidole chake.

Wanawake wawili vijana wakiwa wanajishughulisha na kompyuta zao ndogo katika mazingira ya ofisi au chuo. Mwanamke aliye mbele na katikati ana nywele ndefu nyeusi zilizonyooka amevaa shati lenye michoro ya nyeusi na nyeupe.

Mkono ukionyeesha kidole ikiguza skrini au sehemu ya kidijitali ambayo ina neno E-learning ikiwaka juu. Kuna mzunguko mkubwa wa kidijitali wenye ikoni mbalimbali zinazowakilisha dhana zinazohusiana na kujifunza kielektroniki.

Meza ya mbao iliyopangwa vizuri ikiwa na kompyuta ya mkononi iliyo wazi na skrini yake inaonyesha neno e-learning kwa herufi kubwa za buluu. Juu ya neno hilo kunakofia ya mahafali na yake kuna ikoni mbalimbali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizojisokota amevaa shati la denim akiwa ameketi kwenye meza za mbao. Anaandika kwenye daftari nyeupe kwa kutumia kalamu ya buluu huku akiangalia skrini ya kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwanamke mzungu.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti maskioni, na kutazama darasa la mtandaoni au somo kupitia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu au mwadhiri akiandika fomula za hisabati kwenye ubao mweusi.

Wasichana wawili wadogo pengine dada wakiwa wamelala kitandani na kompyuta mpakato. Kuna wasichana wawili wadogo wenye nywele ndefu za rangi nyepesi. Msichana aliye upande wa kulia amelala chali juu ya kitanda na huo mto akiwa amefumba macho.

Mtu akitumia kompyuta ndogo huku akiwa amelala au kuelekezwa nyuma. Mtu huyu anaonekana kuwa katika mazingira yenye mwanga hafifu, labda usiku au chumba chenye giza. Kuna taswira ya kidijitali za mistari na nukta zenye kuangaza zikionekana zikitoka kwenye kompyuta.

Ofisi au kituo cha mafundisho ya kompyuta ambapo kundi la vijana linafanya kazi au kujifunza pamoja. Mwanamke mchanga ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akionekana akichapa au kufanya kazi kwenye kompyuta yake. Amevaa koti la njano na ana miwani.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza nyeupe akitazama na kuskiliza kupitia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya laptop kuna mwalimu au mzungumzaji mwanaume anayeonekana akifundisha au kutoa mada. Msichana huyo anaonekana akichukua maelezo kwa kalamu. Mezani kuna viti vingine kama vile vitabu vilivyopangwa.

Mwanaume mwenye nywele akiwa ameketi kwenye dawati la kazi. Amevaa shati jeupe na anaonekana akifunga tai na kurekebisha kola ya shati lake. Mbele yake kuna kompyuta ya mezani, simu , kibodi na kikombe. Dawati hilo linaonekana kuwa katika chumba chenye mapazia mazito.

Dhana ya e-learning ama kujifunza kwa njia ya mtandao. Upande wa kushoto kuna kompyuta mpakato iliyo wazi na skrini yake ina maneno, e-learning, yaliyoandikwa kwa herufi kubwa yakiangaza. Nyuma ya kompyuta hio kuna bango au skrini kubwa yenye mandhari ya bluu iliyokolea.

Kompyuta ndogo iliyo wazi na skrini yake inaonyesha maudhui yanayohusiana na elimu au kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna icon mbalimbali kama vile picha ya ntu mwenye kofia ya kuhitimu, icon za video, picha na sauti. Pia kuna mistari inayofanana na maandishi.

Kijana ambaye ni mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe na kutumia kompyuta ndogo. Amevalia fulana ya kijani kibichi yenye kofia. Anakazia macho kwenye skrini ya kompyuta yake huku akiwa ameshika kalamu na kuandika kwenye kitabu kilicho wazi mbele yake.

Kompyuta ya mkononi iliyo wazi ikionyesha skrini ya jukwaa la kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini kuna mwanaume mweusi mwenye ndevu na miwani akiongea akionekana kama mwalimu au mhadhiri akitoa somo. Kuna orodha ya masomo inayoonyesha kozi ikiwa imekamilika kwa asilimia thelathini na tano.

Mwanamke ambaye anaonekana kutoka nyuma akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonekana kuwa katika mkutano wa video. Amevaa fulana nyeupe na anaonekana kuwa anajishughulisha na kile kinachoendelea kwenye skrini ya kompyuta. Nywele zake ni nyeusi na zimewachwa zimerudi nyuma.

Watu wawili, ambaye ni mzee na mwanamke kijana, wanaonekana kuwa ndani ya chumba au nyumba, mzee ana miwani na amevaa sweta ya buluu iliyokolea. Anajishikilia kifaa cha kielektroniki kinachoonekana kama kompyuta kibao.

Taswira ya mtandao wa mawasiliano duniani ikitumia ramani ya dunia kama msingi. Juu ya ramani hiyo kuna miduara mingi iliyo na sura za watu tofauti zikiwakilisha watumiaji au washirika mbalimbali. Miduara hii imeunganishwa na mistari kuashiria uhusiano au mawasiliano kati ya hao.

Mtoto akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo na anafanya simu ya video. Mtoto huyo anaonekana kutoka nyuma amevaa sweta ya kijivu. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwanamke mzima anayependeza na anatabasamu akionekana akiongea na mtoto huyu.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wamekaa dawati, wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo mbili za apple .Wote wawili wanaonekana wakishirikiana au kujadili jambo fulani, kwenye skrini ya kompyuta ya mwanaume.

Msichana mdogo ambaye anasoma au kufanya kazi nyumbani amevalia vazi la waridi na ana vichwa vya sauti vyeupe masikioni mwake, akionyesha labda anasikiliza muziki, podcast na anafanya mkutano wa video. Amekaa kwenye meza ya mbao na mbele yake kuna kompyuta mpakato.

Dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya kidijitali, kompyuta ya mezani yenye skrini kubwa ya bluu. Kwenye skrini hio kuna dirisha la ufunzaji yenye icon ya kucheza video kuashiria maudhui ya elimu yanayopatikana mtandaoni. Kuna vitabu kadhaa vinavyoelea au kupangwa karibu na kompyuta.

Mtu ameshika balbu ya mwanga iliyowaka huku akizunguka na ikoni kidijitali zinazohusiana na elimu na maarifa. Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi, amevaa shati la buluu na yuko mbele ya kompyuta mpakato.

Kikundi cha watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza ya mkutano wakishiriki katika mkutano wa video. Kwenye ukuta nyuma yao kuna skrini kubwa unaoonyesha washiriki wengine wa mkutano kupitia video call wakiwa wamepangwa katika mtindo wa grid .

Msichana mwenye umri mdogo ana macho makubwa na tabasamu za kupendeza. Ana nywele zake fupi zilizofungwa kwa staili mbili ndogo juu ya kichwa chake zikiwa na mabandia madogo ya rangi ya bluu. Amevaa koti la rangi nyeusi venye vifungo vyeupe.

Darasa au chumba cha mihadara ambapo mwalimu anaandika kwenye ubao mweupe kubwa huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifuatilia. Upande wa kulia kuna mtu mmoja ambaye amesimama mbele ya ubao mweupe na anaandika au kuelezea kitu.

Chumba tupu kilicho na nukta nyeupe na sakafu ya vigae vyeupe vyenye mistari ya mraba. Katikati ya dari kuna taa iliyoning'inia. Upande wa kushoto wa chumba kuna dirisha ndogo linalodhibiti mwanga kuingia na chini yake kuna sehemu ya kuegemeza vitu.

Jengo la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa jengo la makaazi au ofisi. Jengo lina rangi ya beige na ina madirisha yenye nondo za usalama. Kwenye ghorofa ya kwanza, kuna balcony ndogo yenye neno, weledi House, limeandikwa juu yake.

Chumba cha kulala kilichopangwa kwa ajili ya watoto au wanafunzi. Kinachoonekana zaidi ni kitanda cha ghorofa cha mbao, kikiwa na magodoro mawili na shuka za rangi tofauti. Kitanda cha juu kina shuka ya buluu na miraba wakati wa kitanda cha chini.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kina fremu nyeusi ya chuma na mbao ikiwa na godorio lililofunikwa na shuka na blangeti nyeupe safi. Kuna mtu mmoja mweupe juu ya kitanda. Kitanda kimefunikwa na neti nyeupe ya mbu lenye michoro ya bui ikining'inia kutoka juu.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi na mwalimu. Chumba kina kuta za rangi ya krimu na mapazia mekundu. Kwenye madirisha makubwa kuna madawati yaliyopangwa kwa safu mbili na kila dawati lina kompyuta.

Chumba cha darasa la watoto wachanga au shule la awali, darasa lina meza na viti vidogo vilivyopangwa kwa safu vikielekea ubao mweusi. Meza zina sehemu ya juu ya rangi ya kijani kibichi, na viti vina rangi tofauti kama bluu ya kijani. Kwenye kuta za darasa za kuna mabango mengi ya elimu na mapambo.

Chumba kidogo ambacho ni chumba cha malazi ya wanafunzi. Kuna jokofu ndogo na juu yake kuna feni ya microwave na birika la umeme. Hii inaashiria eneo ndogo la kupikia.

Ndani ya chumba kikubwa kinachoonekana kama maktaba au ukumbi wa kusomea, kuna safu nyingi za meza na viti na watu kadhaa wamekaa wakisoma au wakifanya kazi. Kuna mwanamke ameketi kwa meza akiwa amekuja mikono na kuangalia vitabu na karatasi zilizopo.

Jengo kubwa yenye ghorofa nyingi inayoonekana kuwa makazi ya wanafunzi au jengo la vyumba vya kukodisha, ambayo ina balcony iliyo na matusi meupe .Kuna nguzo zinazosaidia balcony hizo. Imepakwa rangi tofauti. Kuna rangi nyekundu iliyokoza kwenye sehemu ya balcony .

Labda chumba cha kulala cha mwanafunzi au chumba cha hosteli. Ukuta wa chumba una rangi ya njano iliyokolea. Kuna kitanda kimoja kilichotandikwa na blanketi lenye rangi ya kahawia, nyeupe na machungwa karibu na kitanda. Upande wa kulia kuna rafu chache zilizobandikwa ukutani.

Maabara ya shule au chuo ikiwa na meza ndefu za kazi uliopangwa kwa safu, meza hizo zina sehemu za jua ya rangi nyeusi zikiwa zimetengezwa kwa njia, zinazo stahimili

Kundi la watoto vijana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi fupi labda uwanja wa shule au wa jamii. Wachezaji wengi wamevalia jezi za timu mbili tofauti. Wengine wamevaa jezi nyeusi na mistari ya kijani kibichi.

Chumba kidogo chenye samani za msingi. Kuna kitanda kimoja kilichotandikwa na blanketi lenye miraba ya bluu na nyeusi na mto wa rangi ya waridi. Karibu na kitanda kuna meza ndogo ya rangi nyepesi na kiti cheupe cha plastiki chenye mgongo mwekundu.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha ukiwa na viti vingi viliopangwa kwa safu. Viti hivi vinaonekana kuwa vya rangi ya samawati na kijivu. Ukumbi huu una ghorofa mbili au zaidi na viti vimepangwa kuanzia sakafuni na kuendelea juu kwenye ghorofa ya

Ndani ya darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa ajili ya wanafunzi. Darasa limejaa viti na meza za rangi ya buluu. Viti vingine ni vya buluu angavu huku meza zikionekana kuwa na sehemu ya juu ya rangi nyeusi au buluu iliyokolea.

Chumba ambacho ni bweni au chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa. Kuna angalau vitanda vitatu vya ghorofa vinavyoonekana wazi. Vimejengwa kwa chuma nyeusi na vina magodoro yenye shuka zenye miraba ya bluu na nyeupe.

Chumba cha mafunzo au maabaraa ya mazoezi na ya vitendo, labda kwa ajili ya wanafunzi wa masuala ya matibabu au uuguzi, chumba kinameza kadhaa zilizopangwa kwa safu mbili, zikifunikwa na vitambaa vyeupe safi. Kwenye kila meza kuna vifaa mbalimbali vilivyotumika kwa mazoezi ya matibabu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha kwanza kiko karibu na mtazamaji, upande wa kushoto na kina magodoro na shuka nyeupe. Kitanda kingine cha ghorofa kiko mbele zaidi upande wa kulia.

Kundi ka watu wanaocheza soka kwenye uwanja wa nyasi. Wachezaji wengi wamevalia mavazi ya michezo baadhi yao wamevalia fulana za rangi ya bluu na nyeupe, wengine nyekundu na nyeusi. Wachezaji wengi wamesimama kwenye uwanja wakionekana wakipanga mikakati au wakisubiri mpira.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa, vinavyoashiria kuwa ni chumba cha kulala cha bweni. Kuna vitanda kadhaa vya chuma, vingi vikiwa na magodoro yenye ruwaza ya kahawia na meupe au rangi nyingine nyepesi.

Chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa kilichofunikwa na blanketi laini ya kahawia. Juu ya kitanda kuna taulo nyeupe zilizokunjwa vizuri. Ukuta nyuma ya kitanda una tapeli yenye michoro ya kijometri yenye rangi mbalimbali kama vile pinki, kijani kibichi, buluu na kahawia.

Ukumbi mkubwa wa ndani, au uwanja wa michezo, wenye viti vya watazamaji vilivyopangwa kwa ngazi. Sehemu ya katikati ya ukumbi, ni uwanja wa michezo unaonekana kuwa na mistari iliyochorwa kwa ajili ya michezo, tofatuti kama vile mpira wa kikapu.

Rundo la vitabu vingi vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Vitabu vimepangwa wima, kimoja juu ya kingine na wima, ukubwa na rangi tofauti. Majina ya vitabu na waandishi yanaonekana wazi. Kwenye migongo ya vitabu baadhi ya majina yanayosomeka Save Yourself, Small worlds . Rangi mbalimbali za migongo ya vitabu zinavutia macho.

Kundi la wasichana sita au zaidi ambao wanaonekana kuwa mashabiki wa kushangilia au wanachama. Matimu ya michezo wakiwa wamevalia sare zinazofanana hasa zenye rangi nyekundu na nyeusi. Wanaonekana wakiwa na furaha.

Chumba cha kulala ambacho ni hosteli au chumba cha mabweni chenye kuta za rangi ya manjano iliyokolea. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma, kimoja kila upande wa chumba. Vitanda vyote vimefukiliwa kwa shuka nyeupe safi.

Darasa tupe lenye madawati na viti vya zamani vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Mbele ya darasa kuna ubao mweusi uliotumika na sanaa ya ufunzaji imebandikwa mbele ya ubao huo. Madirisha makubwa yanaoingiza mwanga wa asili yanaonekana upande wa kushoto.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao nyepesi ambacho kimejengwa imara, kitanda cha chini kina godoro la kahawia na mtu mmoja. Sakafu ya chumba imetengenezwa kwa mbao ngumu zenye rangi nyeupe, na kuta ni nyeupe, zikifanya chumba kionekane safi na rahisi.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Kuna sehemu ya juu kama ghorofa balcony inayoelekea jukwaa ambalo halionekani wazi. Ukuta unaonekana kuwa na mbao au panels za kuskia sauti.

Chenye vitanda viwili na maandari rahizi inaonekana kuwa jumba cha kulala katika hoteli ya kawaida au nyumba aridhini. Vitanda hivyo vinitafauti na kila kimoja kikiwa na shuka la kijani kibichi.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamaza ukiwa na viti vingi viliopangwa vizuri, kuna viti vingi vya rangi ya kijivu viliopangwa kwa safu ndefu, zikiangalia jukwaa. Viti vinaonekana kua vya kustaheresha. Mbele kabisa ya ukumbi kuna jukwaa kubwa lenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha blue na viti vichache nyuma yake ikionyesha mahali pa wasemaji au waheshimiwa.

Chumba chenye vitanda vitatu kinachoonekana kama chumba cha wageni katika hosteli. Kuta za chumba zina rangi ya kijani kibichi iliyokolea na sakafu ni ya mbao. Kila kitanda kimefunikwa na shuka za rangi ya kijani kibichi na kuna blanketi au taulo iliyokunjwa juu yake.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi wengi, wengi wao wakiwa wameketi mbele ya kompyuta zao na kufanya kazi. Wanafunzi wamevaa sare za shule ya kijivu na baadhi yao wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Kuna mwalimu mmoja amesimama akiwa amevalia shati la buluu na tai.

Wanafunzi labda kutoka shule ya sekondari wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo ambalo linaonekana kama ukumbi au kanisa la shule. Wanafunzi wengi wamevalia sare za shule zinazofanana. Fulana nyeupe, sweta za kijani kibichi zisizo na mikono, na sketi au suruali za miraba, wote wamesimama na wengine wao wameinama.

Msichana mdogo ambaye amevaa miwani ya usalama na anafanya majaribio ya kemia. Msichana ambaye anaonekana akiwa ameketi kwenye meza ya mbao, amevaa fulana nyeupe. Mbele yake kuna chupa mbalimbali za kemia zenye vimiminika vya rangi tofauti. Moja ina rangi nyekundu angavu na nyingine ina rangi nyekundu ya chungwa na kahawia.

Kundi la wanafunzi wa kiume na wa kike wakiwa katika shughuli ya upandaji miti pengine kama sehemun ya mradi wa uhifadhi wa mazingira au shughuli ya shule. Wanafunzi Hawa wamevaa mavazi ya shule ,zinazoonekana kuwa shati nyeupe ,sweta ya kijivu au koti na sketi au suruali za miraba.

Watu wanne wameketi kwenye viti wakishiriki katika shughuli inayoonekana kuwa mafunzo ya lugha ya ishara au mawasiliano kwa kutumia mikono. Watu wote wanatabasamu usoni ikionyesha furaha au ushirikiano. Upande wa kushoto mbele kuna sehemu ya mtu wa tano ambaye yuko nyuma akionyesha kundi la watu wanaoshiriki.

Ndani ya darasa au kituo cha kuskiliza ambapo msichana mdogo na mwalimu au mtaalamu wanashirikiana. Msichana huyu ambaye anaonekana kuwa wa umri wa shule ya msingi, amevaa vikubwa sauti vya masikioni vikubwa na anaonekana akizingatia kitu fulani.

Ukumbi mrefu ndani ya jengo labda shule au kituo cha matibabu. Ukumbi una sakafu yenye vigae vya ruwaza vya miraba ya buluu na nyeupe. Kuna vijiti vya kushikilia kwenye kuta pande zote. Katikati ya ukumbi kuna kijana mwenye nywele nyeusi.

Kijana mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, wakifanya shughuli ya uchoraji na mwanamke mweusi ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi. Kijana huyu mwenye nywele rode amevalia fulana ya kijani kibichi na anashikilia glasi ya rangi huku akitabasamu au kumtazama mwanamke huyo.

Wanafunzi watatu wakiwa wamekaa kwenye dawati refu katika maktaba au chumba cha kusomea. Wote wanaonekana wakijishughulisha na masomo yao. Mbele kabisa yuko kijana mweupe mwenye nywele fupi ya kahawia amevaa shati nyeusi mikono mirefu na suruali ya kotakota manjano na nyeusi.

Mwanamke na msichana wakitumia komputa mpakato pamoja wakiwa wameketi kwenye meza . Mwanamke ambaye ana nywele fupi za rangi ya kahawia na anavaa sweta ya rangi nyepesi anakaa upande wa kushoto wa komputa mpakato na ana tabasamu pana usoni mwake.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu akiwa ameketi kwenye meza ya kijani kibichi. Amevaa shati la miraba ya rangi ya buluu na nyeupe na anatabasamu kwa furaha akitazama upande wa kulia wa picha. Mikono yake imewekwa mezani.

Watoto wawili, mmoja akiwa na rangi nyeusi na ngozi na mwingine akiwa na albino, wote wakiwa na tabasamu na kuonyesha furaha. Wako karibu na dirisha au fremu inayofanana na dirisha. Mtoto mwenye ngozi nyeusi ni mvulana akiangalia moja kwa moja kwenye kamera.

Mvulana mdogo mwenye macho meupe akionekana kuwa na ulemavu wa macho labda upovu. Amevalia shati nyeupe lenye collar .Ameketi kwenye kiti mbele ya meza ya mbao. Mikono yake imewekwa juu ya kitabu kinachoonekana kuwa cha nukta.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu akitabasamu kwa furaha huku akishika gitaa. Amevaa fulana nyekundu juu ya shati jeupe na ana nywele fupi za rangi ya njano. Yuko katikati na nyuma yake kuna watoto wengine kadhaa.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na tabasamu akishiriki katika shughuli ya sanaa au uchoraji. Amevaa aproni ya njano na anaonekana akishikilia plastiki ndogo na kuchora. Karibu naye, upande wa kulia, ameketi mwanaume mwenye ndevu na tabasamu.

Vijana wanne wakiwa wamekusanyika katika mazingira yanayoonekana kama maktaba au chuo kikuu, wakijifunza au wakizungumza. Kuna mwanamke aliyekaa kwenye kiti ya magurudumu akitabasamu na kushika kitabu. Karibu naye kuna rundo la vitabu vingine vilivyowekwa kwenye kiti cha magurudumu.

Mtoto akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kusikia, akihudhuria darasa huku mwalimu akionekana akitumia lugha ya ishara. Sehemu ya nyuma ya kichwa cha mtoto inaonekana. Ana nywele nyeusi zilizonyolewa fupi. Mtoto amevaa kifaa cha kusaidia kusikia.

Ndami ya darasa la shule, ikionyesha mwanafunzi na mwalimu. Kuna msichana mdogo aliyevaa miwani na shati la waridi akiwa ameinama juu ya mashine ya bluu inaoonekana kama mashine ya kuchapa nukta au typewriter maalum. Anaonekana akifanya kazi kwa makini.

Mvulana mdogo mwenye nmahitaji maalum ambaye ana ulemavu mwingine unaohitaji msaada wa kukati akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu au kiti cha kusaidai kukaa sawa. Mvulana huyo anatabasamu kwa furaha akionyesha meno yake. Amevalia sweta yenye milia ya blue na nyeupe na amefungwa kamba nyekundu.

Mwanamke ambaye ni mwalimu au mzazi akimsaidia mtoto ambaye anaonekana kuwa na macho yaliyofungwa au akitumia hisia nyingine kusoma. Mwanamke huyo amevaa miwani na anatabasamu usoni akiangalia kwa upande kile mtoto anachokifanya.

Kidole cha mtu kikigusa na kusoma maandishi ya nukta kwenye karatasi nyeupe. Maandishi ya nukta ni bonyea ndogondogo zilizoinuka ambazo watu wasioona hutumia kugusa kwa kusoma. Kidole kinaonekana kikiwa juu ya bonyeo hiyo kwa uangalifu.

Kijana mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye dawati na kuandika amevalia fulana ya rangi ya chungwa na anashikilia kalamu ya kijani kibichi. Anaonekana akitabasamu na kufurahia shughuli anayoifanya. Mbele yake kuna madaftari na vitabu. Nyuma yake kuna rafu nyeupe.

Watoto watatu darasani wakiwa wamekaa kwenye madawati na kufanya kazi zao. Kuna mvulana mweusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu akijishughulisha na kuandika kwenye karatasi. Nyuma yake kuna wavulana wawili, mmoja amaevaa shati la pinki.

Mwalimu mwanamke anayeonekana kuwa mwafrika akiwa amesimama mbele ya kikundi cha watoto, labda ndani ya darasa, amevalia gauni la rangi ya chungwa lililopambwa na kitambaa cheupe shingoni. Anaonyesha vidole vyake viwili akifundisha au akishirikiana na mmoja wa wanafunzi.

Watu wawili wa shule, mvulana na msichana wakiwa wameketi kwenye bench mbele ya ubao wa darasani. Wote wamevalia sare za shule zenye sweta za kijani na suruali au sketi za kijivu. Mvulana upande wa kulia anaonekana akizungumza.

Msichana mdogo na kijana mchanga wakiwa ndani ya chumba chenye vitu vya kuchezea na rafu zenye vitabu au vifaa. Kijana huyo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa nguo za rangi ya kijivu na mkanda wa kumuunga mkono.

Kundi la watoto na walimu wawili wakiwa katika mazingira ya shule ya chekechea au darasa la awali. Kuna zulia la bluu lenye umbo la mduara na watoto wengi wamekaa kwenye viti vidogo vyeupe vilivyopangwa kuzunguka zulia hio.

Vijana kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kwa ngazi wanaonekana kuwa katika mazingira ya darasa au skuli . Kwa miada, watu hao ni wa jinsia zote mbili na wana asili tofauti ya ukabila. Baadhi yao wameshikilia vitabu na kompyuta mpakato au simu za rununu.

Sehemu ya nyuma ya kichwa na sikio la mtoto ambaye ana kifaa cha kusaidia kuskia kilichowekwa nyuma ya sikio lake. Kifaa hicho kina rangi nyepesi labda beige au nyeupe na kimekaa vizuri kwenye sikio lake.

Wanawake wawili ambao ni mama na binti, wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta ya mkononi na wanatabasamu. Binti ambaye yuko mbele amevaa shati la pinki na nyeupe masikioni mwake, anatazama skrini ya laptop na anaonekana akiguza kibodi.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wameungana na kutabasamu kwa furaha wakitazamana au wakitazama mtu aliyepiga picha. Mwanamke huyo ana nywele za kahawia zilizosokotwa nyuma, macho ya bluu na anatabasamu kwa upana akionyesha meno yake.

Watu wawili wakiwa kwenye chumba cha ofisi, wanatumia kompyuta ndogo. Wanaume hao wamesimama au wameketi kando ya dawati, wakishughulikia kompyuta zao. Kwenye upande wa kulia, mtu mwingine ameweka mpando wake akifuatilia mazungumzo au kazi kwenye skrini

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wamekaa mezani ma kusoma kitabu pamoja. Mwanamke huyo ana nywele ndefu za dhahabu, amevaa shati jeusi, anaonekana akimsaidia msichana huyo kusoma au kumfundisha kitu. Msichana huyo ambaye anaonekana kuwa wa umri wa shule ya msingi.

Watoto wawili wakicheza kwenye sakafu, mmoja wao amevaa shati lenye milia na michoro wa umbo, akiwa amekaa na kucheza na vifaa vyake. Mtoto mwengine ambaye mgongo wake unaonekana, anaonekana akishughulika na kitu chenye chombo cha kijani.

Wanafunzi wawili wakitumia kompyuta labda katika maabara ya kompyuta au shuleni. Watu wawili wanaonekana wamekaa kwenye viti vya mbao wakiwa wanatazama mbele kuelekea kwenye skrini ya kompyuta. Wote wamevalia mashati yenye miraba midogo na wote wameweka headphones masikioni mwao.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu pana akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonekana akitumia lugha ya ishara. Yuko katikati na anatabasamu na anaonekana kuwa na furaha. Ana nywele fupi nyeusi na amevaa shati la rangi ya kahawia au njano.

Ndani ya chumba, pengine darasani au kituo cha sanaa ambapo kundi la watu wanajihusisha na shughuli za ufundi au sanaa. Kuna meza kubwa yenye vifaa mbalimbali vya sanaa kama vile chupa za rangi, mabakuli na karatasi. Watu wanne wanaonekana mezani, ingawa mmoja wao yuko mbele sana na sehemu ya kichwa chake ndiyo inaonekana.

Ndani ya chumba ambacho kina onekana kama chekechea, shule ya mapema au kituo cha elimu maalum, ambavyo mwalimu wao mtaalamu anamfundisha mtoto. Mwanamke ambaye ameketi mbele ya mtoto mdogo wa kike akimwangalia moja kwa moja na kumshikia kadi yenye picha au namba.

Mwanamke na msichana mdogo wote wakitabasamu wakiwa wameketi kwenye dawati darasani au chumba cha kujifunzia. Inaonekana kama shughuli ya kujifunza au kucheza ikionyesha mwingiliano wa karibu na elimu kujumuisha. Mwanamke huyu ana nywele ndefu za rangi ya dhahabu.